Masomo ya kisasa ni mfumo ambao umeleta unawiri katika maendeleo ya sekta ya elimu. Hii ni ishara tosha kuwa mambo yanazidi kubadilika kila wakati na kila kuchao. Baadhi ya sifa zake ni kuwa huwa ni rahisi, gharama ya chini. Inaitisha msongamano wa magari, mazingira yake huwa nzuri zaidi ya kujifunza.

Katika kategoria hii ya elimu kwenye mtandao ni ishara tosha kuwa sekta hiyo inazidi kupita kambi katika ukuwaji wake. Mtindo huu wa kisasa unafaida zake nyingi na baadhi yake ni; ina gharama ya chini, kuepuka msongomano wa magari, huwa na mazingira mazuri ya kufunza, na zinginezo. Tunavyoona ni onyesho mmoja wapo ambalo mkufunzi anaonyesha kupitia sehemu ya kitu ambacho anatumia.

Masomo ya kisasa ni mfumo ambao umeleta unawiri katika maendeleo kwa sekta ya elimu. Hii ni ishara tosha kua mambo yanazidi kubadilika kila uchao. Baadhi ya sifa zake ni rahisi, gharama yake ni ya chini, inaepusha msongamano wa magari, mazingira huwa mazuri zaidi ya kujifunza, afadhali tunavyotazama walimu darasani.

Mfumo wa kisasa wa elimu ya mtandao, imesaidia pakubwa katika ukuaji wa sekta hii. Baadhi ya uzuri wake ni kuwa, ni rahisi, kupunguza msongamano wa magari, na huwa na mandhari mema ya kujifunza.

Kategoria ya usomaji wa elimu wa kisasa umesaidia pakubwa katika sekta ya elimu. Baadhi ya sehemu ambazo imesaidia ni kuwa inapunguza msongamano wa magari ni rahisi na mandhari yake ya kujifunzia huwa mazuri na rahisi.

Elimu ya kisasa ya kimitandao imesaidia pakubwa kwa wanafunzi, ambao huwa na tarakilishi. Kwa sababu hii imepunguza msongamano wa magari. Huwa ni rahisi na mandhari ya mafunzo yake huwa ni rahisi kujifunza.

Masomo ya kimitandao yamesaidia pakubwa katika kupunguza msongamano katika barabarani. Hii ni sekta ambayo kwa sasa imesaidia pakubwa. Wanafunzi wengi hutumia tarakilishi zao, ili kujifunza kwa mara nyingi.

Katika kategoria hii ya elimu ya mtandao, inaashiria kuwa sekta hii imezidi kupita kando katika ukuaji wake. Mtindo huu wa kisasa una faida zake nyingi. Ambazo mojawapo ina gharama ya chini, kuepusha msongamano wa magari na huwa na mazingira mazuri ya kujifunza. Tunachotazama ni mwanafunzi ambaye anaelekezwa na mwalimu wake kwa kutumia tarakilishi.

Elimu za kidijitali zimesaidia wanafunzi wengi katika uhalisia wao, baadhi ya umuhimu wake ni kuwa imepunguza msongamano wa magari barabarani ni rahisi.

Mfumo wa kisasa ya masomo ya mtandao umesaidia pakubwa sekta ya elimu kwa kupunguza wingi wa kongamano la wanafunzi darasani, baadhi ni sehemu nyingi ambazo imesaidia ni kuwa ina gharama ya chini, mazingira mazuri zaidi ya kujifunza, vilevile inatoa programu mbadala katika sehemu hii.

Katika kategoria hii ya elimu kwenye mtandao ni ishara tosha kuwa sekta hiyo inazidi kukita kambi katika ukuaji wake. Mtindo huu wa kisasa una faida zake nyingi na baadhi yake ni huwa na gharama ya chini, inaepusha msongamano wa magari, huwa na mazingira mazuri ya kujifunza na vinginevyo. Unavyotazama ni baadhi tu ya posta ambayo imewekwa ili iwe na onyesho vyema jinsi ya kujifunza.

Masomo ya kisasa ni mfumo ambao umeleta unawiri katika maendeleo kwa sekta ya elimu. Hii ni ishara tosha kuwa mambo yanazidi kubadilika kila uchao. Baadhi ya sifa zake ni kama vile huwa rahisi, gharama yake ni ya chini, inayoepusha msongamano wa magari, mazingira huwa mazuri zaidi ya kujifunza na kadhalika.

Kategoria hii ya mtandao, wa kidijitali. Sekta hii imesaidia pakubwa elimu, kutokana na jinsi walimu wanafunza wanafunzi. Hii imesaidia kupunguza msongamano wa magari barabarani. Mandhari yake huwa ni mema kwa kujifunza.

Mfumo wa kisasa wa elimu ya mtandao ni ishara tosha kuwa sekta hii inazidi kupita katika ukuaji wake, Huwa na faida nyingi na baadhi yake ni kuwa na gharama ya chini ,kuepuka msongamano wa magari, kuwa na mazingira mazuri ya kujifunza na mengineyo, tunavyotazama ni baadhi tu ya mzazi na mzazi mwingine ambao wanajaribu kujifunza kupitia sekta hii.

Katika kategoria hii ya elimu kwenye mtandao, ni ishara tosha kuwa sekta hio inazidi kupita kambi ukuaji wake. Mtindo huu wa kisasa una faida zake nyingi na baadhi yake ina gharama ya chini kuepuka msongamano wa magari, kuwa na mazingira mazuri ya kujifunza na mengineyo. Tunavyoona ni wanafunzi ambao wanaendelea kutumia tarakilishi katika maelekezi yao.

Masomo ya kisasa ni mfumo ambao umeleta unawiri katika maendeleo kwa sekta ya elimu. Hii ni ishara tosha kua mambo yanazidi kubadilika kila uchao. Baadhi ya sifa zake ni kama, hua rahisi, gharama yake ni ya chini, inaepusha msongamano wa magari, mazingira huwa mazuri zaidi ya kujifunza na kadhalika. Unavyo tazama ni mkufunzi ambaye anatia fora na kujifunza.

Masomo ya kisasa ni mfumo ambao umeleta unawiri katika maendeleo kwa sekta ya elimu. Hii ni ishara tosha kuwa mambo yanazidi kubadilika kila uchao. Baadhi ya sifa zake huwa ni rahisi, gharama yake ni ya chini, inaepusha msongamano wa magari, mazingira huwa mazuri zaidi ya kujifunza na kadhalika.

Katika mfumo huu, ambao ni jukwaa la masomo ya mtandaoni. Unatumika siku hizi kwa njia mbalimbali ambayo husaidia wanafunzi wasiohitaji uwepo wa kibinafsi, ilhali linatumika kwa mtandao kufunza au kuonyesha. Umerahisisha sekta ya elimu kwa sehemu kubwa kimasomo.

Mwanafunzi huyu anatumia mfumo wa mtandao ambao ni wa kisasa. Umesaidia kwa njia mbalimbali. Kwanza ni rahisi, pili yake ni gharama ya chini, tatu, haina msongamano. Pia mazingira ya kujifunza huwa mazuri mbali na kelele na pia kozi iko mbalimbali. Inaendeleza taaluma na taazizi kuimarisha nidhamu ya kenesi.

Darasani humu tunawaona wanafunzi kwenye maonyesho ya kutumia kompyuta. Mwalimu anaonekana nyuma yao akitoa maelezo. Hii ni teknolojia ambayo inasaidia wasomaji wadogo wanapokua na kuelewa zaidi jinsi ya kutumia mitandao kwa njia iliyo sahihi kimaisha.

Katika kategoria ya masomo ya mtandao ni mfumo wa kisasa, ambao umesaidia kwa njia mbalimbali: kwanza ni rahisi, pili gharama ya chini, tatu haina msongamano, nne ina mazingira mazuri ya kujifunza, tano ina kozi na programu mbalimbali. Inaendeleza taaluma na pia kuimarisha nidhamu ya kibinafsi.

Kategoria ya masomo ya mtandao ni mfumo wa kisasa ambao umesaidia kwa njia mbalimbali. Kwanza ni rahisi, pili ina gharama ya chini, tatu haina msongamano, nne ina mazingira mazuri ya kujifunza, tano ina kozi na programmu mbalimbali. Inaendeleza taaluma na pia kuhimarisha nidhamu ya kibinafsi. Tunavyoona mwanadada anamuelekeza mwenzake kwa kina jinsi ya kutumia.

Hii ni kategoria ya masomo kwenye mtandao, ni mfumo wa kisasa na umesaidia kwa njia mbalimbali, kwanza ni rahisi, pili gharama ya chini, tatu haina msongamano. Ina mazingira mazuri ya kujifunza, ina kozi na programu mbalimbali zinazo weza kupatikana kwenye mitandao. Inaendeleza taaluma na pia kuimarisha nidhamu ya kibinafsi.

Teknolojia hii mpya ya kisasa inayotumia satellite katika maonyesho ambayo yanaweza kuwa na umahiri na umaarufu ikiwemo kwenye simu ambayo inaonyesha ishara njema na jinsi mambo inavyozidi kubadilika.

Mfumo wa kisasa wa mtandao umewasaidia pakubwa kayika madomo wanafunzi wengi. Wamesaidika kutokana na jinsi ilivyorahisishwa kupokea masomo kando na kuwa darasani wenyewe. Mwanafunzi anaonekana kujawa na furaha katika kutumia mfumo huu.

Kategoria ya masomo ya mtandao ni mfumo wa kisasa ambao unasaidia kwa njia mbalimbali kwa mfano ni rahisi na gharama yake ni ya chini, haina msongamano pia mazingira huwa mazuri ya kujifunza kama vile tunavyoona mojawapo ya mwanamume mmoja ambaye anatumia tarakilishi anavyofurahi akitumia.

Wanafunzi hawa wanaonekana katika darasa wakisikiliza kwa makini kwa njia ya kompyuta zao ambazo wanapokea mafunzo kwa njia ya mtandao. Wamevalia spika za sikio kwenye masikio na wana kalamu na vitabu ambavyo wananukuu maelezo ambayo wanapewa.

Katika maktaba haya mwanafunzi huyu anaonekana akifurahishwa na somo ambalo analisoma kwa njia ya mtandao kwa komputa yake anakitabu na kalamu ambayo ananukuu yanayomfurahisha katika somo hilo analolipitia.

Mwanafunzi huyu anaonekana akiskiliza kwa makini kwenye kompyuta yake ambamo wengine wanaonekana wakipokea mafunzo kwa njia ya mtandao. Amevalia spika ndogo masikioni. Ameshikilia kalamu kwenye kitabu ambacho ananukuu yale ambayo anafunzwa kutokana na maelezo anayopewa.

Mwanafunzi huyu anaonekana akisikiliza Kwa maakini kwenye kompyuta yake, ambapo anaonekana akikibonyeza kidude ambacho anasikiliza Kwa mtandao amevalia spika ndogo maskioni. Vilevile mandhari yanaonekana kuwa mema ,meza yenyewe inaridhisha vilevile taa zinaridhisha kwa ukamilifu.

Kwenye kampuni hii ina wafanyakazi wengi tunavyoona. Hawa kwa mfano wana kompyuta mbili ambazo wanazotumia. Pia mwanadada anaonekana amevalia miwani. Kando yake ana chupa ya maji na spika za skio. Anaonekana kumuonyesha mwenzake jambo katika kompyuta yake.

Hii ni kompyuta ya mkononi ambayo inaonyesha. Vile vile tunaona kikombe, kitabu, kalamu na meza ambayo ndio imeekelewa hivi vyote juu yake pamoja na tufaha pale kwa umbali.

Huyu ni mwanadada anaonekana kwenye mawasiliano ya mkutano kwa njia ya video. Na tunaona anatumia kompyuta ya mkono kando yake na panya ya kompyuta, kibodi, modemu na hifadhi data.

Chumba hiki ni cha watoto wadogo cha kulalia. Kina vitanda viwili, meza moja na viti vya plastiki viwili, ni sehemu ambayo baada ya shule au shughuli zao za siku wao huja kujilaza humo. Inaonekana kuwa safi katika ubora wake.

Hii ni kategoria ya sekondari ya michezo. Tunavyotazama ni baadhi ya wanafunzi, ambao wanajihusisha na mchezo wa voliboli, ili kuleta mashindano. Kwa mara nyingi hii huwasaidia kiakili na kujiweka kua sawa.

Hii ni mojawapo ya bwawa la kuogelea. Linaonekana kuwa na maji safi. Upande mwingine ni vilazio vya muundo wa aina ya kiti. Kwa mari nyingi watalii hupenda sehemu hizi kwa kujifurahisha na kujiburudisha.

Hii ni kategoria ya mafunzo ya udaktari, vile vile unesi, na jinsi wanavyostahili kudhibiti hali ya mgonjwa na kumtibu. Wanafunzi hawa wanaonekana kumsikiza mwalimu wao, ambao anawaonyesha. Wote wamevalia aproni za urasmi, glavu, na barakoa.

Hii ni kategoria ya ukumbi ambao hutumika katika kupanga mikutano kwa mara nyingi, anayezungumzia watu huwa anasimama sehemu ya mbele. Hizi husaidia kupitisha ujumbe kwa watu wengi kwa mara moja.

Mikutano mingi ya kiasi cha watu wengi hutumia ukumbi kutekeleza mazungumzo yao. Sehemu hizi huwa kwa mara nyingi zinapatikana hotelini. Hafla za namna hii huunganisha raia kwa urahisi. Tunavyoona ni viti ambavyo vimetiwa kwa orodha nzuri ya kukalia.

Maktaba kwa mara nyingi huwa ina huduma za elimu bila malipo. Pia huwa na mazingira tulivu ya kusoma. Historia nyingi huhifadhiwa humu. Sehemu hii tunavyoona imesheheni vitabu vingi ambavyo vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mwema. Tunavyoona vilevile ni watu ambao wanasoma, wamekalia kwa upande wa kulia.

Katika kategoria hii, ni chumba cha kulala. Tunavyotazama kina mvuto ulio mzuri wa jinsi ambavyo kimetundikwa na kutandazwa vyema kwa vitambaa. Vinaonekana kuwa safi jinsi vilivyo.

Katika kategoria hii ni kituo cha hosteli ya wanafunzi wa shule wa kiwango cha juu. Ni mojawapo ya sehemu ambazo hujilaza baada ya masomo ya siku. Hizi huwa za bei nafuu hivyo basi huwafanya wanafunzi huzitumia.

Kwenye miundo mbinu hii, ni sehemu tunayoona ina wanafunzi ambao wameketi na kusikiliza hotuba. Vifaa tunavyoona ni kama vile jengo kubwa, umeme ambao umewaka, viti ambazo zimepangwa kwa ustadi na mpangilio ulio bora.

Sehemu ya jengo hili la maktaba ni spesheli katika elimu za kale, sasa, usoni. Watu wa haiba zao na nyanja mbalimbali huja kusomea huku tunavyotazama. Aidha ni chombo mojawapo cha mawasiliano katika kukusanya habari, kutengeneza na kutunza kwa manufaa ya kizazi kijacho. Mpangilio wa vitabu kwenye rafu ni wa ustadi wa juu.

Bweni hili la wanafunzi ni sehemu ambayo baada yao kumaliza masomo ya ziada huja na kujilaza kwenye hivi vitanda ambavyo tunaviona ambayo vimetengenezwa na mbao, vilevile vina magodoro na vito vyao.

Sehemu hii ya ukumbi wa mchezo husaidia kuwa sawa katika hilake bora. Pia huwezasha kufanya kazi vizuri, husaidia kupunguza maumivu, kurejesha nguvu. Umekuwa mwelekezo mpaya ambao unaokoa muda mwingi.

Katika bweni hili la wanafunzi, ni sehemu ambayo imehifadhiwa vyema na kutandazwa kwa njia iliyo bora. Vitanda amabvyo vimetengenezwa kwa mbao, vile vile vina magodoro na vitambaa ambavyo vinaonekana sawia.

Katika sehemu hii ni kituo cha hosteli ya wanafunzi wa shule wa kiwango ca juu, ni mojawapo ya sehemu ambazo hijilaza wao baada ya masomo yao ya siku, huwa ni za bei ghali hivyo basi huwafanya wanafunzi wengi kuzitumia.

Kwenye shule hii, ni chumba cha kompyuta wanamosomea wanafunzi. Wanaonyeshwa jinsi ya kutumia mashine za kielektroniki kujipa maarifa. Mhadiri wao anaonekana akiwaonyesha jinsi ya kutumia mtandao.

Kwenye shule hii ni moja wapo ya darasa ambayo inakaliwa, na rais wa Jamuhuri ya Kenya anaonekana akifanya mazungumzo moja na wanafunzi na kuwaelezea jinsi ya kuwa na hii.

Katika kategoria ya kituo hiki ni hosteli ya wanafunzi wa shule za kiwango cha juu ni mojawapo ya sehemu ambazo hujilaza kwao baada ya masomo ya siku, huwa za bei nafuu hivyo basi huwafanya wanafunzi wengi kuzitumia.

Wachezaji hawa wanaonekana kulewa na furaha kutokana na ushindani wao na timu mzima. Ni wanadada ambao wanaonyesha umahiri wao katika kadanda. Hii ni kuwa kizazi cha kike kinakuzwa katika talanta zao bila kuwaficha.

Katika sebule hii ambao huwa ni sehemu ya nyumba amabyo inatumika kukalia na familia ina kochi na meza na mati ambayo inaonekana pia vilevile madirisha yanaonekana kwa umbali.

Vifaa na miundo mbinu kwa sehemu nyingi ikiwemo shule hua yenye mchango mkubwa wa kusitiri uwepo wa shule pia hupandisha upangaji mwema katika huduma dhabiti. Inavyotazama ni sehemu ya bweni ambalo wanafunzi hujilaza baada ya masomo ya siku.

Kategoria hii ni ya nyumba za kukodisha. Hizi huwa zinakodishwa kwa mpangaji anayedai kuishi. Kadhalika, miundombinu yake si dhabiti katika shinikizo la upandaji tunavyoona. Sakafu inaonekana kuwa kuu kuu.

Kwenye maktabani humu tunawaona wakufunzi ambao wanasoma wakiwa wamesimama na vitabu vimepangwa sawasawa kwenye rafu ambazo zinapendeza zilio sawia. Vilevile tunaona kamera ya CCTV ambayo imejificha kwa undani.

Haya inaonyesha mifereji ya rangi nyeupe ambayo inatumika katika utafiti na pia kuna pazia na nyuta vilevile na meza za sayansi.

Haya ni maktaba ambayo yanaonekana kuwa na wanafunzi ambao wanasoma kutokana na sehemu za rafu kubwa zenye vitabu vingi. Wanaonekana wakiwa na kalamu za kupiga hesabu na kikokotoo.

Kwenye darasa hili tunaona madawati yenye kutegenezwa kwa mbao na vyuma ambazo zimepakwa rangi nyeusi. Darasa lenyewe lina sakafu ya rangi ya njano ,madirisha pia yanaonekana.

Kwenye uhalisia wa kategoria hii ya mtihani natathmini naona wasimamizi wa sekta mbalimbali ya elimu ikiwemo waziri wa masomo, bwana Ogamba, ambaye amesimama kwenye ukumbi wa aliyekuwa mtangulizi wake, bwana Magoha.

Tunavyokuwa kijamii ni bora yenye heri kupokea mawaidha ambayo hutusaidia kwa siku za usoni. Tunavyotazama katika darasa lenye wanafunzi, ni mwalimu ambaye anawatia moyo ili wapate bidii kimasomo.

Mawaidha mema huwa na faida nyingi baadaye. Mojawapo ni mzazi ambaye ameketi kitako, ana mambo mengi ya kueleza mtoto wake wa jamii ya kisasa. Tunavyoona, anamfunza jinsi ya kujipa shughuli.

Mfumo wa masomo ya shule ya msingi hujenga uhamazisho mzuri wa kiakili ya elimu. Tunayotazama mi sehemu ya mafunzo ya kibibilia yenye maandiko ya kingereza. Hii ni ishara tosha kuwa wanafunzi wanamjua kristi yesu vyema, pamoja na Imani yao.

Shule za kimsingi kila kuchao zinazidi kunawiri kiteknolojia ambayo husaidia wanafunzi kuwa wenye maarifa zaidi ya kidijitali. Tunavyotazama ni jumba la kompyuta ambalo watoto hujifunza masomo ya kimitandao.

Elimu ni bora tunapoishi duniani. Masomo hutusaidia sisi kama binadamu ili kusonga na kiakili na kukuwa vyema. Sehemu ambayo watu wengi hutumia ni kutokea shule ya msingi tunapovuka kwenda shule ya sekondari. Tunapotazama kwenye sehemu hii ni wanafunzi ambao wamo darasani, wanafunzwa na mwalimu.

Kategoria hii ni ya shule ya sekondari, wanafunzi wanaonekana kuvalia sare zao rasmi zenye rangi nyekundu na shati nyeupe. Kwa mara nyingi huwa na dawati hutumika kusomea na kuhifadhi vitabu hawa wamo sehemu ya kufanyia mtihani.

Kuwepo kwa shule kumesaidia wanafunzi kiakili na kimaisha. Sekondari ni mojawapo ya sehemu ambazo husaidia wanafunzi na kuwajenga viti ya kusomea zaidi mbeleni. Hii ni sehemu ambayo wengi hutumia kupitia hapo.

Kando na masomo ya darasani, shule za upili huwa na kifunzo cha mzoezi ya uwanjani na vipeleko. Wanaotazama ni baadhi tu yao ambao wametembea kwenye kilele cha mlima Longonot. Hii usaidia kiakili kuchoma kalori mwilini.

Kategoria hii ya shule za sekondari huwa sehemu maalum ya mafunzo moja napo toka shule ya msingi. Tunavyotazama ni wana skauti ambao wamo kwenye foleni tayari kupandisha bendera. Vikundi spesheli ambalo husaidia kuhusisha mambo na kusaidia sehemu dharura shuleni.

Kwa kawaida mambo ya sayansi huanzia shule ya upili. Kiwango hichi kinafafanua mkufunzi mambo mengi kuhusu maabara na jinsi ya kutekeleza mambo ya kemikali. Unavyotazama ni baadhi tu ya vifaa vinavyotumika maabarani.

Kategoria hii ni ya shule ya upili, moja wapo inayopatikana nchini Kenya. Ni vyema kuwa, mwanafunzi anapotoka shule ya msingi, anaingia sekondari. Hii humsaidia pia, kuendeleza kimaisha na kimasomo na kuwa mwenye afya njema.

Shule za upili ni kategoria mojawapo ya sekta ambazo mtu hupitia kama kivukia ili aweze kuendelea na masomo ya kiwango cha juu. Unayotazama ni mwanafunzi ambaye anajihusisha na upanzi wa miti shuleni.

Katika shule hii wanafunzi wako kwenye mafunzo ya mchezo wa kujificha na kuigiza ili kuweza kutafutwa wakiwa wamefungwa macho. Hii ni darasa ambalo linatumika kuchangamsha mwili na ardhi ya mwanafunzi asilale darasani.

Hii ni kategoria ya walio na ulemavu. Kwa mara nyingi wao hupitia changamoto nyingi kutokana na jinsi wanavyotekeleza wajibu wao. Tunavyotazama ni baadhi yao ambao wanaonekana kufurahi na kuinua mikono juu kwa mwalimu ili waweze kujibu swali.

Kategoria hii ni ya walio na ulemavu wa kuzaliwa. Kwa mara nyingi wao hupitia changamoto nyingi kutokana na jinsi ya maungo yao yalivyo. Tunayotazama ni mwanafunzi mmoja ambaye anatumia vidole vyake kusoma breli.

Kategoria hii ni ya watu wenye ulemavu wa kuzaliwa. Kwa mara nyingi wao huwa na changamoto wanapokua, ilihali wao huwa na talanta maalumu katika utendakazi wao. Tunavyotazama ni mwalimu ambaye anawafunza hawa jinsi ya maelekezi yanavyokua.

Kwa mara nyingi wanafunzi wenye ulemavu ambao huitaji mandhari mazuri ya kusomea, tunavyoona kwenye mtazamo huu, mwalimu akiwa na wanafunzi wawili ambao wanatumia jinsi ya ishara katika kusoma.

Hii categoria ya waliozaliwa na ulemavu kwa mara nyingi hawa huu kupitia changamoto nyingi wanapokuwa toka watoto hadi watu wazima. Tunavyoona ni mwanafunzi mmoja ambaye anajitahidi sana ili kuweza kusoma kutumia mikono yake.

Hii ni kategoria ya walio na ulemavu wa kuzaliwa. Tunavyotazama ni mmoja wapo ambaye anaelekezwa na mwalimu wake jinsi ya kutazama na kuchora katika kitabu ambacho anamwonyesha na kalamu vilevile.

Kwa mara nyingi maktaba ni sehemu inayotumika kupata ufahamu zaidi kimasomo. Tunavyona kategoria hii ya elimu ya mahitaji maalum ni mkufunzi ambaye amekalia kiti cha magurudumu anaonekana mwenye furaha. Vitabu vilevile vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio sahihi.

Katika sehemu nyingi za usomaji, elimu ya watoto wenye ulemavu ni mojawapo wa sehemu ambayo zimetiwa kwa hali safi. Mahitaji yao huwa maalum. Tunayomtazama ni mkufunzi ambaye anatumia ishara kusoma kwa kutumia breli.

Hii ni kategoria ya mahitaji maalum. Unavyotazama ni mojawapo ya mtoto ambaye amezaliwa kwa njia isiyo sawa. Na hii huhitaji umakinifu zaidi, jinsi ya kuwalea. Unavyotazama vile vile, ni mwelekezi wake ambaye anamuonyesha jinsi ya kutumia kiuzi.

Kwa mari nyigi watoto ambao huzaliwa kwa njia ya ulemavu hupitia changamoto nyingi katika kijiji au maeneo kote mbalimbali. Tunavotazama ni baadhi tu ya wanafunzi wawili ambao wanaonekana kuwa darasani wakijaribu kujifunza na kucheza michezo yao ya kawaida.

Hii ni kategoria ya watoto waliozaliwa na ulemavu. Kwa mara nyingi wao hupitia changamoto nyingi, kutokana na jinsi wanavyokua. Tunavyotazama ni mwalimu ambaye anamwelekeza jinsi ya kufanya kazi.

Katika sekta nyingi ya usomaji elimu ya watoto wenye ulemavu ni moja wapo ya sehemu ambayo huzingatiwa kwa hali sana, mahitaji yao huwa maalum. Unavyo tazama ni wanafunzi ambao wanajaribu kuelekazana jinsi ya kusulihisha masomo yao.

Kwa mara nyingi kategoria ya waliozaliwa na ulemavu hupitia changamoto nyingi wanapozidi kukua kutoka utotoni hadi wanapokuwa watu wazima. Baadhi ya changamoto ni kuwa vile huwa wanaweza achiliwa bila kuonyeshwa chochote hiyo huwafanya kuwa wasisikie vizuri kwa watu.

Katika sekta nyingi za usomaji elimu ya watoto wenye ulemavu ni mojawapo ya sehemu ambayo huzingatiwa kwa hali sana. Mahitaji yao huwa maalum. Unayotazama ni mkufunzi ambaye anatumia ishara ya breli kusoma.

Kategoria hii ni wasio na uwezo wa kuongea ambao ni wa maitaji maalum. Huwa na maana katika maisha ya jamii. Vile vile huwa na talanta maalum katika kusaidia kioo cha jamii cha Afrika. Tunavyotazama ni mhudumu au mwalimu wake ambaye anamfunza jinsi ya kutumia kalamu.

Kategoria hii ya watoto walemavu. Ni kipengele spesheli ambacho kinastahili kuzingatiwa kwa makini kwa wanafunzi wa namna hii. Tunavyotazama ni mwanafunzi na mwalimu, ambaye anamwelekeza jinsi ya kusoma kutumia vidole vyake.

Kwa mara nyingi watu wasio na uwezo huwa na changamoto nyingi katika jamii ,tunavyotazama kwenye sehemu hii ni mtoto ambaye ni mdogo wenye umri wa makamo ambaye anasoma, Ni ishara kuwa hawa wanahitaji spesheli kuwa na sehemu yao ya kujifunza ambayo huwasaidia.

Katika kategoria hii ya elimu ya mahitaji maalum, tunamwona mwelekezi na mwanafunzi akielekezwa jinsi ya kuchora darasani. Lengo kuu ni kuwezesha wanafunzi wenye ulemavu kusaidika katika maisha yao ya kila siku.

Kategoria hii na ya wasio na uwezo wa kuongea ambao ni wa mahitaji maalum. Ni wa maana katika maisha ya jamii. Tunavyotazama kwenye sehemu hii mazungumzo yanaendelea kwa kutumia ishara ya vidole na usongaji wa mikono. Katika sehemu ingine pia mwalimu anaonekana kujawa na furaha kutokana na jinsi mwanafunzi wake anaelezea.

Watoto wengi hupitia changamoto nyingi wanapozaliwa katika hali ya ulemavu. Tunavyoona ni mwanadada mdogo ambaye ameshikilia kitabu kwenye gari la magurudumu, ambaye humsaidia kutoka sehemu moja hadi nyingine. Elimu na mahitaji yao huwa ni maalum.

Katika shule hii, tunaone dereli hii inayotumika kwa njia ya usomaji kwa wenye ulemavu wa kutazama. Hii inawaongoza katika masomo na vilevile kwenye mazungumzo baina yao.

Kategoria hii ya wasio na uweza wa kuongea ambao ni wa mahitaji maalum ni wa maana katika jamii yetu. Tunavyotazama ni mazungumzo ambayo yanaendelea kutekelezwa baina ya mwanafunzi na mwalimu. Mwalimu anaashiria jinsi ya kumfunza mtoto katika kuzungumza naye mtoto anajibu kwa ishara iliyo bora.

Kategoria hii ya shule ya mahitaji maalum ambao ni walemavu. Kwa mara nyingi, kikundi hili huwa spesheli kwa sababu uwezo wao ni tofauti na hufanya vyema na kujikaza vilivyo. Kama vile tunaona kwenye hili darasa, wanafunzi wanatumia kiti cha magurudumu kujisongesha kutoka sehemu moja hadi nyingine na wako kwenye masomo yao ya siku darasani.

Sehemu hii ya maktaba iliyo maalumu kwa ajili kusomea na kujifunza juu ya vitu mbalimbali. Tunavyoona ni wanafunzi wanaotumia tarakilishi katika kujadiliana. Mojawapo ni ambaye ni mlemavu, anatumia kiti cha magurudumu katika maongezi haya.

Katika sehemu hii ya darasa, tunawaona wanafunzi wakiwa na mwalimu na mwanafunzi mmoja mwenye mahitaji maalum, akiwa ameketi kwenye dawati, akiskiza jinsi wenzake wanavyozungumza. Kwa upande mwingine tunaona bodi, yenye picha kadhalika katika usomaji wao.

Katika sehemu hii ya maktaba, wanafunzi wenye ulemavu na mahitaji maalum, wanaonekana wakijadiliana kwenye kikundi kwa mwelekezo wa kompyuta iliyomo mbele yao. Vitabu vile vile vimepangwa rafuni sawa sawa kwa kamilifu.

Wanafunzi hawa wamo darasani na wanaonekana kuwa na ulemavu wa mahitaji maalum. Wanajadiliana kwenye kikundi kwa mwelekezo mzuri ambao una kompyuta vilevile ina viti kadha wa kadha kumaanisha pengine huwa wanakua wengi.

Mwanafunzi huyu mwenye mahitaji maalum anaonekana ana kitabu cha maandishi yenye vidutu ambayo inatumiwa na wale ambao hawaoni vizuri katika usomaji wao.

Hawa ni wanadada Wawili ambao wameketi wanafanya masomo yao ya ziada. mmoja wao wameketi akiwa amevalia miwani. Pia tunaeza kuona kalamu, wino wa penseli, kifutio, bodi ya kuchora iko upande mwingine pia

Kategoroa hii ya elimu msingi mwema katika jamii, tunavyotazama ni wanafunzi ambao wanajitahidi katika utengenezaji wao wa mafunzo na kurekebisha kompyuta,, wanaonekana wakiwa wamevalia aproni na wanajukaza.

Shule za ufundi ni mojawapo ya sehemu ambazo zimesaidia watu na vijana, kimaisha. Hii inaeza kufunza mtu kiakili, jinsi ya kujitegemea na kutumia mikono yake Ili kujitengenezea riziki. Kwenye sehemu hii tunaona mwelekezi ambaye anaonyesha mwanafunzi jinsi ya kutumia mashine ya kuchomelea.